Kitabu kina maandishi yanayofuata, Mtala Unaozingatia Umilisi, Nyota ya Kiswahili, Kitabu cha Mwanafunzi Gredi ya Pili, JKT Jomo Kenyatta Foundation.

Ubaoni kuna maandishi kama yanavyosomwa, Computer Lesson Thika Road Christian Junior School Timetable. Monday, devotion, break, teacher .

Wachezaji wenye vigongo ni viwete wanacheza mipira wa footballi wamo juu ya hewa .

Maandishi yaliyopachikwa kwenye bango yanasomwa kama ifuatavyo, Waste Management in Schools and Our Neighbourhood, Recycle, Re-use and Reduce, Where does the waste come from?

Wakimbiaji wamo uwanjani wengine wamejifunika, wamevalia jezi ya kila aina na maneno kama yanavyosomwa, " KENYA, Bradesco, KIMANI, NISSAN, SANTOS".

Mwanaume anaye chota maji amesimama mbele ya ukuta ulioko na maandishi kama yanavyo somwa, Jafferey Nursery and Primary School, Knowledge Is Power, Water Kiosk.

Kwenye ubao mweupe kuna maandishi ya buluu na meusi kama yanavyosomwa 'Monday 24th February 2025, Question: How did Samuel respond when God called him?' Juu yake, maandishi kama vile, April na May yaliwekwa.

Ukuta wa shule una maneno kama yanavyosomwa, Renovation of these three class rooms block done by NG Njovu CDF. Kwa Jomvu Primary School administration block.

Ukuta uliopakwa rangi nyeupe na ya brown , lina geti nyeusi na maandishi meupe yanayong'ara kama yanavyosomwa, Kwale Teacher's Training College.

Wanaume wawili wamo uwanjani wanakimbia. Maandishi meusi kama yanavyosomwa, Samuel Mushai (right) with his guide Jean Kipchumba, Nationality: Kenyan.

Ukuta uliopakwa rangi nyeupe na blu lina maandishi kama yanavyosoma, Ministry of Education Science and Technology Likoni Mixed High School, Education is the Treasure of the heart.

Kitabu kilichowekwa mezani kina maandishi kama yanavyosomwa, "Health Safety and Manners Reader Two. A Baker Book Health Series".

Jengo lililopakwa rangi nyeupe kwa buluu lina maandishi kama yanavyosomwa THE NYALI SCHOOL school motto rise and shine . Magari yamepakiwa.

Jengo lilipakwa rangi nyeupe, ina maandishi 𝑚𝑒𝑢𝑠𝑖 kama yanavyosoma; Miche Bora 𝑁𝑢𝑟𝑠𝑒𝑟𝑦 𝐴𝑛𝑑 Primary School. Mwanamume aliyevalia shati la bluu trauza nyeupe, ako kwenye ngazi anaendelea na uchoraji.

Ukuta umepambwa na rangi nyeupe, bendera ya taifa la Kenya, viboko vya rangi bluu, kijani na nyeupe. Maneno kama yanavyosomwa, KSDC Kenya Society For Dead Children.

Bango leupe lina maandishi ya Kiarabu na mengine yenye rangi ya kijani kama yanavyosomwa Sheikh Khalifa Bin Zayed Alnayan Secondary Technical School.

Ukuta umepakwa rangi nyeupe na buluu, yana maandishi yanavyosoma MAMA NGINA GIRLS HIGH SCHOOL. Wasichana wenye uniform ya rangi ya kahawia, wamebeba bagi nyeusi.

Kwenye ubao kuna maneno meusi kwenye vikaratasi kama yanavyosomwa, Days Of The Week: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday.

Wachezaji wamo uwanjani, ni viwete wameshikilia vigongo ili kutembea, wamevalia jezi nyekundu na short ya rangi ya kibichi yenye maandishi meupe ya Kenya.

Nyumba lenye rangi nyeupe na mabati ya kijani lina maandishi ya bluu na nyekundu kama yanavyosoma, School of Nursing, Our Mission to train a committed Highly qualified and soft directed service provider, our vision to produce an excellent professional healthcare of international standards.

Wakimbiaji wawili wa kiume, mmoja amelala na mwengine kuchuchumaa wamo uwanjani, bango lekundu lenye maandishi meupe na manjano kama inavyosoma, Omega New Four.1.

Mlango wa mbao umepachikwa karatasi nyeupe yenye maandishi meusi kama yanavyosomwa chemistry lab, biology lab . Pia ingine iliyochanika yenye maandishi meupe kama inavyosomwa where are...

Mbuzi watatu wamesimama mbele ya chumba lililopakwa rangi ya bendera ya kitaifa ya Kenya lina mahandishi meusi kama yanavyosomeka National Government Constituency Development Fund Board Nyali Constituency.

Wachezaji watatu mmoja kavalia jezi la kijani mwingine jekundu wamebeba magongo wamo uwanjani katika shamra shamra ya kucheza mpira wa soka.

Wachezaji walemavu wanashiriki katika mchezo wa ndondi. Wamevalia koti za rangi nyekundu. Kati yao ni mtu maarufu anayejulikana kama Sonko.

Mwanamme mwenye kofia na shati jekundu lenye maandishi meupe kama yanavyosomwa, "Kenya", na suruali nyeusi, ameshikilia makasia mawili, yumo botini.

Kwenye paa kuna picha yenye maneno kama M, N, O, U na Oktoba, Novemba.

Karatasi ya mojawapo ya mtihani yana maswali kadhaa yenye rangi meusi ama yanavyosomwa, "The bible is divided into two parts, the first part is..." .